Kundi la wataalam wa afya wakiwa kwenye mazingira hospitali au zahanati wamevaa mavazi rasmi ya kazi, ikiwa ni pamoja na maski ya uso pamoja lililo sheria kuwa wako katika sehemu ya kliniki au wadi.

Kundi la madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji wakiwa kwenye chumba cha upasuaji. Wamevalia barakoa, glovu, na kofia za usafi. Ishara kwamba wanafanya kazi katika mazingira ya hali ya juu ya usafi na umakini mkubwa.

Mhudumu wa afya anaonekana akimpima joto mzee aliyeketi. Wahudumu hao wamevaa mavazi ya kazi ya rangi ya samawati na pia wanatumia vifaa vya kujikinga kama barakoa na glavu. Wanatekeleza zoezi hili mbele ya nyumba ya udongo, jambo linaloashiria kuwa wako katika eneo la vijijini au pembezoni.

Meza na viti vyeupe ambapo wahudumu wa afya anahudumia wananchi labda wakitoa huduma za kiafya kama vipimo ,ushauri au chanjo. Hii ni huduma ya afya inayofikishwa moja kwa moja kwa jamii hasa maeneo ya vijiji ambapo vituo vya afya ni vichache au mbali.

Afisa wa afya au mhudumu wa kijamii akizungumza na mwanamke wa jamii ya kiasili labda jamii ya wafugaji kama Waturkana au Wasamburu. Afisa huyu anaandika taarifa kwenye karatasi labda kwa ajili ya usajili wa huduma za afya.

Mwanaume mmoja ameketi chini ya mti akiwa anafanya kazi ya kuandika au kuhesabu fedha kwa karatasi. Mbele yake kuna fedha taslimu, daftari ya stakabadhi na kalamu. Anaonekana kuwa makini sana katika kazi anayofanya. Nyuma yake kuna kundi la watoto walioketi chini wakimtazama kwa makini.

Gari la huduma ya afya, likiwa limeegeshwa katika eneo la wazi. Gari hili lina nembo ya huduma ya matibabu na linaonekana kutumika kama zahanati ya kusafiri inayofika maeneo mbalimbali ndani ya gari kuu na wahudumu wa afya na mmoja wao amesimama nje karibu na meza.

Mdomo wa mtu anayetabasamu na mtaalamu wa meno ambaye anaonekana amevaa glavu ya buluu akitumia kifaa cha meno, labda drili au kifaa cha kung'arisha kwenye meno ya mtu. Hili linaashiria mchakato wa matibabu ya meno au usafishaji wa meno.

Matokeo baada ya usafishaji wa kina au matibabu ya meno. Meno yamekuwa meupe, safi na yenye mwangaza. Mabadiliko haya yanaonyesha umuhimu wa usafi wa meno na kwenda kwa daktari wa meno.

Mtu anatumia mswaki wa asili kusafisha meno yake. Mswaki huu umetumika kwa karne nyingi barabani Afrikana Asia kwa usafi wa meno. Unasaidia kuondoa mabaki ya chakula, kung'arisha meno na kuzuia magonjwa ya kinywa.

Usafi wa meno ni muhimu kwa afya njema ya kinywa. Kupiga mswaki mara mbili kwa siku husaidia kuzuia matatizo ya meno. Kula chakula chenye afya na kupunguza sukari ni muhimu kwa meno imara.

Vifaa vya kutibu meno ambavyo hutumiwa na madaktari wa meno. Vifaa hivi ni pamoja na vipandikizi, koleo za meno, vioo vya meno, na vifaa vya kuchunguza au kusafisha meno. Pia kuna mfano wa taya ya binafsi, unaotumika kuonyesha au kufundisha kuhusu meno na namna yanavyotibiwa.

Madaktari wawili au wataalamu wa afya, wakiwa wamevaa mavazi kamili ya kujikinga, wakimhudumia mgonjwa. Wanaonekana kuwa katika chumba cha upasuaji au kliniki ya meno, wakitumia vifaa maalumu vya matibabu. Mmoja wao anashikilia vifaa vilivyotumika kwa uchunguzi au matibabu.

Mtu mmoja akiwa katikati ya jitihada za kuziba moto mkubwa wa nyika. Moto huo unaonekana kuenea kwa kasi kwenye nyasi kavu na moshi mzito unapaa angani. Mtu huyu anatumia tawi la mti kujaribu kuzima moto huo.

Wafanyakazi wa afya wanajitolea maisha ya kulinda jamii. Kufuata taratibu za usalama ni muhimu wakati wa kushughulikia wagonjwa hatari. Janga mwengu lilifundisha muhimu wa kujiandaa kwa majanga.

Eneo la msitu ambalo limekatwa miti. Mabaki ya miti yaliyokatwa kama vile mashini na matawi yaliyovunjika yamechomwa sakafuni yakionyesha uharibifu mkubwa wa mazingira .Miti mingi imekatwa na ardhi imewachwa wazi. Hali inayoweza kusababisha mmomonyoko wa udongo.

Vitanda vya wagonjwa ni muhimu katika vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Mazingira safi na dhinifu ni muhimu katika hospitali za zahania ili kuzuia mshambakuzi. Vyombo vya matibabu huwekwa tayari kutoa huduma kwa wagonjwa wanapofika.

Vifaa vya matibabu kama vile stedi za dripi na pazia za kugawa vitanda ni muhimu katika kuhakikisha huduma bora za afya hospitalini. Hospitali ni kituo ya afya kinakyoendelea kuboresha miundombinu yao ili kutoa mazingira salama na yenye faragha ya ugonjwa.

Mgonjwa amelala hospitalini akionekana mguu wake wa kulia, umefungwa kwenye kifaa cha nje cha kurekebisha mifupa ambacho hutumika kurekebisha mifupa iliyovunjika au iliyoharibika. Kifaa kicho kina vibati na vipini vinavyoshikilia mfupa.

Vifaa vya matibabu ya watoto wachanga ni muhimu sana katika wodi za uzazi ili kuhakikisha afya njema ya watoto mara baada ya kuzaliwa. Hospitali zinaendelea kuboresha vitengo vyao vya akina mama na watoto ili kutoa huduma bora za afya.

Maabara ya kisayansi ambayo kuna vifaa vya kuhifadhi sampuli au vifaa vya utafiti. Kipo kifaa cha thermalformer ambacho ni cha kovu la maabara, likitumika kuhifadhi sampuli kwa uangalifu mkubwa.

Mitungi minne ya gesi ya oxygen ikiwa imepangwa ndani ya chumba. Mitungi hii ni ya ukubwa tofauti na imepakwa rangi nyeusi na nyeupe juu, rangi inayotambulika kimataifa kwa gesi ya oxygen . Mitungi hii hutumika zaidi katika mazingira ya hospitali au vituo vya afya kusaidia wagonjwa wenye matatizo ya kupumua.

Msichana anaonekana kuwa na mawazo mengi. Mtu huyu anaonekana ameketi chini na ameshika kichwa. Watu wanaweza pata mafadhaiko kutokana na changamoto mbalimbali maishani.

Chupa ya dawa kutoka kwa kampuni ya Doctor Mercola ,chupa inatembe thelathini kwa jumla virutubishi hivi husaidia mwili katika kuimarisha mifupa, kuongezea kinga ya mwili na kuimarisha usafirishaji wa madini ya kihusiano ,bidhaa hii imeundwa kusaidia afya ya mwili kwa ujumla.

Boksi la dawa lililoandikwa Dentamol. Hii ni dawa ya vitonge inayotumika kwa ajili ya kutuliza maumivu ya meno. Boksi lina maandishi mengi ya maelekezo ya picha ya jino inayoshirulia kuwa dawa hili inalenga matumizi ya meno.

Msichana mdogo akiwa amesimama huku kichwa chake kimeelekezwa juu akifungua mdomo wake. Anaonekana akipewa dawa ya matone labda ni chanjo au polio ya dawa nyingine ya kinga. Ambaye anaonekana sura yake ameyaminia dawa hiyo moja kwa moja mdomoni mwa msichana. Msichana huyu ana nywele zilizopambwa kwa rasta ndogo na vipuli vya rangi.

Mhudumu wa afya akimchanja mwanamume kwenye bega la kushoto. Mhudumu amevaa sare ya rangi ya bluu na barakoa kwa uso kwa ajili ya tahadhari ya kiafya huku mwanamume aliyeketi pia akiwa amevaa barakoa na shati ya mikono mifupi ili kurahisisha zoezi la chanjo.

Mtoto mdogo akipewa chanjo ya matone ya Polio. Mtu mzima, labda mhudumu wa afya au mzazi, akishikilia kichwa cha mtoto kwa upole, huku akimnyunyizia matone ya chanjo mdomoni. Chanjo hii husaidia kuzuia ugonjwa wa polio.

Mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa kwa blanketi ya rangi nyekundu yenye michoro ya Blue na nyeupe. Watu wawili waliovaa mavazi ya kawaida na glovu ya matibabu wanaonekana wakimhudumia mtoto huyo.

Chumba cha hospitai, haswa wodi ya watoto. Kuna mtotomdogo amelazwa kitandani akiwa amelazwa kwenye incubator ya wazi au kitanda maalum cha watoto wachanga. Mtoto amefunikwa kwa blanketi ili kumlinda dhidi ya baridi.

Kina mama wakiwa wameketi wameshika watoto wachanga mikononi mwao. Wote wakiwa wamevalia mavazi meupe na wakiwa kwenye chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali au kliniki. Mandhari hili inashirikia kuwa huenda hawa ni kina mama waliotoka kujifungua, sasa wanatunza watoto wao wachanga.

Mtu anayeonekana kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo au mtaalamu wa michezo akimsaidia mwanariadha. Mwanariadha huyu amelala chali chini huku mtaalamu akishika na kupinda mgongo wake.

Baiskeli za milimani zinahitaji uwezo wa tahadhari kubwa kutokana na ugumu wa maeneo zinazopitia. Michezo ya nje kama vile kuendesha baiskeli mlimani ni muhimu kwa afya na ustawi wa mwili.

Mikono ya mtu mzima au mzee. Inaonekana kuchomeka. Ina mishipa ilio ibuka ngozi imejaa mikunjo na kucha zimechafuka kidogo. Ishara kwamba mtu huyu amekua akifanya kazi ngumu kwa muda mrefu. Labda kazi ya mikono kama kilimo useremala au ujenzi.

Shamba au bustani ndogo iliyopandwa mimea mbalimbali, mbele kuna mimea yenye majani ya kijani na baadhi yenye rangi za zambarau nyekundu ambayo inaweza kuwa mboga kama vile mchicha ,nyuma kuna mimea mirefu yenye majani kama vitunguu au mimea mengine ya bustani pia kuna muundo ambao unaonekana nyuma upande wa kulia labda uzio au sehemu ya muundo wa shamba.

Mimea huongeza uzuri wa hewa safi katika mazingira. Kutunza mimea ni jukumu muhimu na kuhifadhi mazingira. Mimea mingi hutumika kama dawa za asili katika jamii mbalimbali.

Mazingira ya asili yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Katikati ya picha kuna kiota cha ndege kilichotengenezwa kwa vijiti, nyasi kavu na matawi madogo na kimejificha vizuri katika vichaka.

Mmea wa majani marefu ukiwa umepigwa na mwanga wa jua. Miale ya jua inaonekana ikiangaza moja kwa moja juu ya jani hilo na kulifanya lionekane kwa wazi zaidi. Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto wa asili wenye mimea mingi ya kijani kibichi.